Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo cha kopo chenye rangi nyeupe na mfuniko wa njano, kilichowekwa juu ya boksi lililoandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "weedup". Lenye ujazo wa lita moja mara kumi na mbili.

Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika mifuko ya magunia yenye ujazo wa kilo hamsini, huku ikiwa imehifadhiwa pembeni ya duka mbele ya duka linalouza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Dawa ya mifugo inayotumika kwaajili ya kuulia vijidudu pamoja na wadudu ikiwa imefungwa vizuri kwaajili ya vijidudu vinavyoshambulia mazao

Dawa kwa ajili ya kulinda mifugo isiathiriwe na wadudu. Dawa hii hujulikana kwa jina la "FLUMETHRIN POUR-ON SOLUTION". Dawa hii husaidia kulinda mifugo isiathiriwe na wadudu wa aina mbalimbali kama mbu'ngo.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa vizuri, katika kichupa kidogo kilichofungwa vizuri, huku dawa hiyo ikitumika kuua vijidudu pamoja na bakteria wanaoshambulia wanyama kama nguruwe, mbwa na ng'ombe, ikiwa imeandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza sipotino.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vilivyofungwa kwa ustadi mkubwa, huku vikiwa vimewekwa kwa kipimo cha lita moja zinazoua vijidudu hasa vinavyoshambulia wanyama, wadudu wanaoruka na wanaotambaa vilivyowekwa ndani ya kabati maalumu lenye mwanga wa kutosha.

Dawa za mifugo iliyohifadhiwa katika kachupa kadogo kaliko fungwa vizuri chenye rangi ya kuvutia, huku yakiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza pamoja na ujazo kamili wa bidhaa hio, namna ya matumizi pamoja na taarifa nyingine za namna ya kuhifadhi dawa hio.

Dawa ya mifugo hususani kuku, iliyohifadhiwa katika kifugashio kilichofungwa vizuri kwa njia ya kisasa, chenye ujazo wa kilo moja huku kikiwa na picha ya vifaranga vya kuku pamoja na kuku wakubwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka vizuri pamoja na taarifa nyingine.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika vifungashio vyenye kilo hamsini, magunia yaliyofungwa vizuri huku bidhaa nyingine zikiwa zimewekwa katika makabati maalum yaliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya utunzaji wa vifaa hivyo, pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo.

Dawa za mifugo katika kichupa kidogo, kifungashio chenye ujazo wa lita moja ikiwa nyeupe na kufungwa kwa mfuniko mwenye rangi nyekundu, ukiwa na picha ya wanyama kama ng'ombe, kuku pamoja na wanyama wengine, dawa ambayo hutumika kuua vijidudu vinavyoshambulia wanyama hao.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo zilizohifadhiwa vizuri, katika magunia pamoja na madumu, yenye ujazo wa lita tano pamoja na kilo hamsini. Huku katika magunia hayo kukiwa na picha ya mazao mbalimbali, hususani mahindi pamoja na taarifa tofauti tofauti ya jinsi ya kutumia pembejeo hizo.

Pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika mifuko yenye ujazo wa kilo hamsini, zikipakiwa ndani ya kiwanda eneo ambalo zimechakatwa na kutunzwa vizuri kwa ajili ya matumizi yakuoteshea mimea pamoja nakukuzia mimea kama virutubishi.

Pembejeo za kilimo zilizowekwa vizuri katika vifungashio. Magunia yenye rangi nyeupe na bluu, maandishi yaliyokozwa kwa rangi ya bluu yenye ujazo wa kilo hamsini vikiwa vimepangwa vizuri katika mpangilio safi, ndani ya ghala maalum linalotumika kuhifadhi pembejeo hizo

dawa ya ya mifugo, chupa ndogo yenye ujazo wa miilita hamsini, huku ikiwa na picha ya mbwa pamoja na paka, maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, yanayosomeka kama "Bioline". Dawa ambayo hutumika kwa ajili ya kuulia vijidudu pamoja na bakteria zinazoshambulia wanyama hususani paka na mbwa.

Pembejeo za kilimo Zilizohifadhiwe vizuri katika kifungashio kidogo huku kikiwa kimewekwa taarifa mbalimbali kuhusu pembejeo hizo, ikiwemo maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama rganic potting compost numba za simu pamoja na taarifa nyingine.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa ndogo yenye rangi nyeupe, iliyoandikwa maandishi ya lugha ya kiingereza yanayosomeka "Amproxcox", huku ikiwa na picha ya wanyama kama: nguruwe, ng'ombe, mbuzi pamoja na wanyama wengine, yenye ujazo husika pamoja na taarifa nyingine.

Chupa ndogo ya dawa inayotumika Kutibu Magonjwa mbalimbali ya wanyama na kuua vijidudu vinavyoshambulia wanyama iliyowekwa vizuri katika chupa ndogo yenye rangi nyeupe iliyofungwa mfuniko Ikiwa na maandishi Yanayosomeka kupazi sipoti oni" maandishi ya Kiingereza, picha ya ngombe ndani yake

Mazao ya biashara zao la mapapai lililomea vizuri katika shamba kubwa la mazao ya biashara. Likiiwa limekomaa tayari kwa kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani masoko makubwa na masoko madogo ndani na nje ya mji.

Mazao ya biashara. Mahindi ni miongoni mwa mazao maalumu kwa biashara, mahindi hufaa kuuzwa yakiwa mabichi au makavu. Ili kuweza kumfikia mteja katika ubora, mahindi ni vyema yakikaushwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo kusaga unga, na shughuli nyingine nyingi.

Mazao ya biashara, mahindi yaliyokomaa vizuri shambani huku ndani ya shamba hilo kukiwa na mkulima wa mahindi hayo akivuna mahindi hayo kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali, hususani masoko makubwa na madogo.

Zao la biashara, maparachichi yaliyokomaa vizuri na kuwekwa katika matenga maalumu yenye matundu na rangi ya kijani ndani ya shamba hilo kwaajili ya kupata usafiri na kwenda kuyauza maeneo mbalimbali kwenye masoko makubwa na masoko madogo.

Hoho, zao la biashara lililomea vizuri na kuvunwa katika shamba kubwa la mazao hayo, lililohifadhiwa katika matenga madogo madogo yenye rangi ya kijivu mahususi kwa ajili ya kupelekwa katika vyombo vya usafiri ili kwenda kuuzwa.

Zao la biashara la viazi mviringo vilivyovunwa shambani na wakulima na kukusanywa kwenye sehemu mmoja ilikuandaliwa vizuri kwaajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa maeneo mbalimbali ya masoko kwaajili ya kujipatia kipato na kuendeleza shughuli za kilimo.

Viazi zao la biashara lililovunwa shambani na wakulima na kuhifadhiwa katika matenga maalumu yenye rangi tofautitofauti kama: kijani, bluu pamoja na nyekundu. Yakiandaliwa mahususi kwenda kuuzwa kwenye masoko tofautitofauti pamoja na viwandani.

Nanasi zao la biashara lililovunwa vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo huku likiwa limewekwa sehemu moja katika matenga maalum yenye rangi ya blue na matundu matundu kwa ajili ya kwenda kubakizwa kwenye gari ili kusafirishwa kupelekwa katika maeneo mbalimbali ya masoko kuuzwa

Mahindi zao la biashara lililotandazwa vizuri baada ya kutolewa shambani kwa ajili ya kuandaliwa ili kusafirishwa kupelekwa maeneo mbalimballi ya masoko pamoja na viwanda, kukiwa na mwanamke katika eneo hilo aliyesimama mikononi mwake akishika mahindi matatu.

Kabeji zao la biashara lililoota na kumea vizuri katika shamba la mazao hayo yaliolimwa kwa mpangilio wa kisasa na kufata kanuni zote za kilimo likiandaliwa kwaajili yakuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbali mbali ndani na nje ya mji.

Ndizi zao la biashara lililovunwa mashambani mahali ambapo migomba na miche inayozalisha mikungu ya ndizi hulimwa ikiwa imehifadhiwa vizuri baada ya kuvunwa shambani kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa maeneno mbalimbali ili kuuzwa katika masoko na kujipatia fedha.

Mahindi zao la biashara, lililomea vizuri katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, huku kukiwa na gari maalumu linalokusanya mahindi hayo na kuyatengeneza vizuri kwa kuyatolea maganda, kwa ajili ya matumizi ya kwenda kuyauza kwenye masoko kwa shughuli za kibiashara.

Chai zao la biashara lililokuwa vizuri katika miche kidogo midogo lililommea ndani ya shamba kubwa la mazao haya, huku liikiwa limezungukwa na msitu mnene ndani ya shamba hilo kukiwa na vijana wawili walio wanaovuna vikonyo vya chai na kuviweka katika matenga maalum waliyoyavaa mgongoni.

Mazao mbalimbali ya biashara yaliyolimwa katika eneo dogo la wazi lililozungukwa na mapori pamoja na vichaka vidogo na vikubwa huku kukiwa kumelimwa mazao tofauti tofauti yanayokomaa kwaajili ya kwenda kuuzwa masokoni.

Ndizi, zao la biashara lililomea na kukomaa vizuri katika shamba kubwa la kisasa. Huku kukiwa na mikungu ya ndizi iliyoota katika migomba, ikisubiri kuvunwa na kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kuuzwa.

Mazao ya biashara ya viazi mviringo, vilivyovunwa katika shamba la zao hilo na kuwekwa pembezoni wa malando ya zao hilo kwaajili ya kuandaliwa, ili kwenda kuuzwa maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini ilikujipatia kipato kwa wakulima wa mazao haya.

Mazao ya biashara yamekuwa kwa kurundikwa sehemu moja safi na tulivu kwa ajili ya kusubiri usafiri, ili kwenda kuuzwa masokoni pamoja na viwandani kwa matumizi na usindikaji.

Mazao ya biashara yaliyokua vizuri katika vitalu vya miti, yakizalisha matunda ya pilipili. Zao ambalo hutumika kama kichocheo kwenye mboga, yakiwa tayari kuvunwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Zao la biashara. Ndizi zilizokomaa vizuri katika shamba la ndizi lenye migomba mingi, huku kukiwa na mikungu mingine ya ndizi inayoning'nia katika shamba hili, mbele kukiwa na ndizi zilizoiva vizuri, mkungu uliotoka kuvunwa na mkulima aliyeushika katika mikono yake akiwa amevalia mavazi nadhifu sana.

Mahindi; zao la biashara lililokusanywa pamoja baada ya kutoka kuvunwa katika shamba kubwa linalozunguka eneo hilo. Huku kukiwa na wakulima wanaofanya kazi ya kupakia mahindi na kuyaweka katika magunia maalumu, kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali ya mijini na vijijini.

Mahindi, zao la biashara lililokomaa vizuri katika shamba, huku ukiwa na mwanaume aliyevaa mavazi nadhifu ndani ya shamba hilo, akikagua mimea ya mahindi iliyokuwa vizuri kwa ajili ya maandalizi ya kuvuna zao hilo na kulikusanya kwenda kuliuza kwenye masoko mbalimbali.

Nyanya zao la biashara lililo komaa vizuri na kuvunwa katika miche ya zao hilo, huku likiwa limekusanywa katika gunia dogo ndani ya shamba hilo kwa maandalizi ya kusafirishwa kwenda kuuzwa kwenye masoko pamoja na maeneo mengine ya kibiashara.

Zao la biashara: viazi mviringo vilivyovunwa katika shamba la mazao hayo na kuwekwa sehemu moja na wakulima wa mazao hayo, ili kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali pamoja na maduka mijini na vijijini.

Viazi zao la biashara lililolimwa vizuri, na kuvunwa likikusanywa katika eneo moja, kwa ajili ya kusubiri kupakiwa na kupelekwa katika masoko tofautitofauti, kwa ajili ya kuuzwa ili kujipatia fedha za kuendeshea shughuli za kilimo.

Mazao ya biashara yaliyotoka kuvunwa shambani huku yakiwa yamehifadhiwa katika magunia yaliyofungwa vizuri kwa vipimo vya madebe tofauti tofauti magunia hayo yakiwa yamewekwa pembezoni mwa barabara ya kisubiri kuwekwa kwenye magari mahususi kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni.

Mahindi zao la biashara, lililomea vizuri, lililovunwa katika shamba kubwa la mazao hayo, huku kukiwa na wanaume wakulima wa zao hilo, wakikusanya na kulipakia zao hilo katika mifuko midogomidogo, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Papai zao la biashara lililomea vizuri na kukua kwa kustawi katika shamba kubwa la miche ya mipapai, huku kukiwa kumeiva mapapai kwa ajili ya maandalizi ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko pamoja na viwanda, kwa ajili ya matumizi ya chakula pamoja na uchakataji wa bidhaa nyingine.

Zao la biashara zao la ndizi lililomea vizuri katika shamba kubwa lenye migomba mingi, huku mikungu ya ndizi ikining'inia katika migomba hiyo ambayo tayari imekwisha kuivaa na kukomaa, kwa ajili ya kuandaliwa vizuri ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali.

Zao la biashara, ndizi zilizoiva vizuri shambani na kukomaa kwenye mikungu ya ndizi ndani ya shamba kubwa la mazao hayo likisubiri kuvunwa na kuandaliwa vizuri ili kuwekwa katika mpangilio mzuri na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali pamoja na viwanda.

Viazi zao la biashara lililovunwa ndani ya shamba na kuhifadhiwa katika eneo moja, ili kusafirishwa kwenda maeneo mbalimbali ya masoko kwaajili ya kuuzwa kwa bei tofautitofauti jumla na rejareja.

Wakulima wanaojishunghulisha na kilimo cha matunda, wakiwa katika mavuno ya matunda hayo na kuyaweka katika matenga maalumu kwa ajili ya kuweza kupeleka katika soko na kuwafikia wateja; yakiwa katika hali nzuri na ubora wa hali ya juu.

Kabeji. Zao la biashara, ililovunwa vizuri shambani, baada ya kukua na kukusanywa sehemu moja na mkulima aliyepumzika pembeni ya zao hilo kwa ajili ya kungoja kulipeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuza, ili kuweza kupata kipato na kuendeleza shughuli za kilimo cha mazao ya biashara.

Wakulima waliovalia mavazi ya mashambani mikononi mwao wakishika majembe kwa ajili ya kupalilia mazao; huku mbele yao kukiwa na gari, trekta ambalo hutumika kwa shughuli za kilimo hasa kulimia pamoja na kuvunia mazao mbalimbali.

Wakulima wa mazao hususa ni mahindi wakiwa katika shamba la zao hilo, wakipalilia na kuvuna mahindi hayo ndani ya shamba, na kuyakusanya katika eneo moja kwaajili ya kuyaandaa ili kuyafanyia matumizi mbalimbali kama chakula pamoja na kuyauza

Trekta la njano na kijani lijulikanalo kama " John dere" likiwa katika shughuli za kilimo katika shamba, nyuma ya trekta kuna kifaa cha kijani kinachoonekana kama dhana ya kilimo.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa; lililounganishwa na jembe dogo linalotumika kwa shughuli za kilimo pamoja na upalizi, likiwa limetengenezwa kwa visu vidogovidogo vinavyosaidia ukataji pamoja na uvunaji wa mazao shambani.

Mashine ya kilimo trekta kubwa la kisasa lililofungwa majembe maalumu ya kisasa kwa shughuli za kilimo, yenye visu vidogovidogo vinavyotumika kuchimba na kuchanganya udongo wakati wa uandaaji wa shamba na upaliliaji wa mazao katika shamba.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa, nyuma yake likiwa limefungwa jembe maalumu, lenye visu vidogovidogo, vinavyotumika kuchimba na kuchanganya udongo, katika shamba wakati wa uandaaji, wa vitalu vya shamba na upalizi kuelekea kilimo.

Mashine ya kisasa, jembe la mkono, linaloendeshwa kwa injini inayotumia mafuta. Lililotengenezwa kwa magurudumu na vifaa vinavyoshikilia ambavyo vimeundwa kwa visu vidogovidogo, vinavyosaidia kuchimbua udongo na kuchanganya wakati wa palizi kuelekea kilimo cha mazao.

Mashine ya kilimo trector la kisasa linaloendeshwa kwa teknolojia maalumu na kutumia injini ya mafuta lililofungwa jembe la kisasa yenye visu vidogovidogo ambalo hutumika kuvumilia mazao yaliyolimwa ndani ya shamba na kuyapembua kulingana na mahitaji.

Mashine ndogo ya kilimo iliyoundwa kwa injini ndogo inayotumia mafuta, huku ikitengenezwa kwa visu vidogo vidogo vinavyotumika kuchanganya na kuchimbua udongo wa mashambani, huku ikiongozwa na mkulima aliyeshikilia mashine hiyo.

Sayansi ya haidroponi hii ni teknolojia ambayo inayousaidia mmea kukua bila kutumia udongo; njia hii inahusisha usafirishaji wa mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji katika mmea kupitia mabomba maalumu, yanayoitwa "PVC" yanayosafirisha vimiminika hivyo kwenye mmea.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa linaloendeshwa kupitia injini inayotumia mafuta, likiwa limeunganishwa kwa jembe maalumu la kisasa, ambalo lina visu vidogovidogo ambavyo hutumika kuchanganya na kuchimbulia udongo wakati wa palizi, ili kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa lililofungwa jembe maalumu kwa ajili ya ulimaji. Lililo na visu vidogovidogo vyenye ncha kali, ambavyo hutumika kuchimbua udongo na kuchanganya wakati wa uandaaji wa shamba kuelekea kilimo cha mazao.

Mashine ya kilimo, trekta lenye rangi ya bluu likiongozwa na mwanaume alievalia mavazi mahususi kwa shughuli za mashambani, nyuma ya trekta hilo kukiwa kumefungwa kifaa maalumu, jembe la kisasa linalotumika wakati wa palizi lililoundwa kwa visu vidogo vidogo vinavyochimbua na kuchanganya udongo ndani ya shamba.

Mashine ya kilimo (trekta) linaloendeshwa kwa injili ya mafuta likiongozwa na kijana aliyevalia mavazi ya mashambani, nyuma ya trekta hilo kukiwa na majembe maalumu yaliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa yenye visu vidogo vidogo vinavyochimba na kuchanganya udongo katika shamba wakati wa maandalizi ya shamba.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa lenye rangi ya kijani na magurudumu meusi huku likiwa limefungwa jembe la kilimo cha kisasa lenye visu vidogovidogo vinavyokatakata na kuchanganya udongo vikitumika kupalilia na kuvuna mazao katika shamba hilo.

Ufugaji wa samaki, hii ni teknolojia ya kisasa inayotumika katika kufuga samaki na kuweza kuzalisha samaki wengi, kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo biashara na kwa ajili ya chakula kwa ajili ya kujikimu kiuchumi.

Kilimo cha samaki. Teknolojia ambayo inahusisha uvunaji wa mazao ya samaki kwa njia ya kisasa. Huku ikitegemea uchimbaji wa mabwawa yaliyowekewa maji safi na salama, ndani yake kukiwa na mazalia ya samaki yanayofugwa hapo. Huku juu ya mabwawa hayo kukiwa kumefunikwa nyavu kwa ajili ya ulinzi wa samaki.

Eneo la msitu mnene, mahali ambapo kuna miti mingi iliyoshikamana pamoja na vichaka vidogo vidogo na vikubwa, nyasi ndogo zenye kijani kibichi, huku kukiwa na njia ndogo inayopita katika eneo hilo la msitu mkubwa.

Eneo dogo la misitu nililozungukwa na makazi ya watu, huku kukiwa na vitalu vya miti vilivyooteshwa kwa ajili ya kupandwa katika maeneo mbalimbali ya mji na nje ya miji. Huku kukiwa na wanawake mahususi kwa ajili ya kazi hiyo ni uandaaji wa miche ya miti.

Msitu mkubwa waliouzungukwa na miti mingi mapori pamoja na vichaka vinavyo vidogo huku katikati ya msitu ukiwa ni njia kidogo kinachochangiza na kuingia ndani ya eneo la msitu mahali ambapo kuna giza nene na ufinyu wa mwanga wa kutosha.

Wataalamu wa misitu wa kike na wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika pori wakikagua miche ya miti iliyoota katika eneo hilo. Huku wakizungukwa na mapori, miti mirefu pamoja na vichaka vidogovidogo, vinavyopatikana katika eneo hili.

Mtaalamu wa masuala ya misitu akiwa katika eneo la misitu, akikagua na kupanda miche ya miti katika eneo hilo. Huku akiwa amevalia mavazi nadhifu sana, kofia, fulana ya bluu, pamoja na suruali ya bluu. Huku mikono yake akiwa amejifunika kwa kinga ya glavu.

Kilimo cha haidroponi, sayansi ambayo inahusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo. Njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyo changanywa na kupitishwa kupitia mabomba maalumu ya ''pvc'' yaliyotobolewa juu na kuwekwa mimea juu yake.

Haidroponi ni sayansi ambayo inahusisha ukuaji wa wa mimea bila kutegemea udongo. Njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya ''PVC'', yanayotobolewa matundu madogomadogo na kupitishwa mchanganyiko wa maji wenye virutubishi.

Kilimo cha haidroponi; sayansi ya kisasa inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia wa udongo. Njia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopotishwa kwenye mabomba maalumu aina ya "PVC" yaliyotobolewa matundu na kupitishwa mimea hiyo.

kilimo cha haidroponi. Ni sayansi ambayo mmea hukua bila kutegemea udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyosafirishwa kupitia mifumo maalumu ya mabomba ya "PVC", yanayopita katika mabomba yaliyotobolewa matundu na kuwekwa mimea hiyo.

Sayansi ya haidroponi ni njia ambayo inasaidia mmea kukua bila kutegemea udongo. Kilimo hiki kinahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa katika mabomba maalumu yanayopita kwenye mimea kwa ajili ya kusambaza virutubisho hivyo ili ustawi wa mimea ufanyike kikamilifu.

Sayansi ya haidroponi. Hii ni aina ya kilimo ambacho kinatumia teknolojia ya kisasa ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu kwenda kwenye miche ya miti inayokua bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni teknolojia ya kisasa sayansi ambayo inahusisha ulimaji ji wa mazao bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisha uchanganywaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "p v c" ambayo hutobolewa matundu madogomadogo na kupitishwa mimea hiyo.

Haidroponi ni kilimo ambacho kinahusisha mmea kukua bila kutegemea udongo, ikiwa ni sayansi ambayo inachanganya virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "PVC" ;mabomba ambayo hutobolewa matundu madogomadogo na kuwekwa miche ya miti ndani yake.

Haidroponi. Hii ni sayansi ya kisasa inayotumika kukuza mazao bila kutegemea udongo. Sayansi hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyosafirishwa kupitia mabomba ya kisasa yanayojulikana kama "pvc", kwa ajili ya ustawi wa miche ya miti.

Sayansi ya haidroponi. Hii ni njia inayosaidia mimea kukua bila kutegemea udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "pvc", kwenda kwenye miche ya miti, iliyopandwa katika mabomba yaliyounganishwa.

Kilimo cha haidroponi. Hii ni sayansi ambayo inahusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo. Njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyosafirishwa kupitia mabomba maalumu yaliyounganishwa kwenye miche ya miti.

Kilimo cha haidroponi. Sayansi ambayo hutumia teknolojia ya kisasa kuotesha miche bila kutumia udongo. Sayansi hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu yaliyotobolewa matunda na juu yake kupandwa miche ya miti

Sayansi ya hydroponi, ni kilimo cha kisasa ambacho kinahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyo pitishwa kupitia mabomba maalumu ya "pvc" yanayo pita kwenye mabomba yaliyotobolewa na kupachikwa miche ya miti ili kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wake.

Sayansi ya haidroponi hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji kupitia teknolojia ya kisasa ya kilimo vinavyosafirishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC yanayotobolewa na kuwekwa miche ya miti ambazo hupokea virutubisho hivyo pamoja na maji kwa urahisi.

Sayansi ya hydroponi hii ni njia ya kisasa ya uoteshaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo, njia hii inahusisha usafirishaji wa mchanganyiko wa virutubishi pamoja na maji, vinavyosafirishwa kupitia mabomba maalumu yaliyotobolewa na kuwekwa miche hiyo ya miti.

Sayansi ya haidroponi; ni teknolojia ambayo inahusisha ukuaji wa mazao ya mimea bila kutegemea udongo. Njia hii inachangia ukusanyaji wa virutubishi vinavyochanganywa na maji, ambavyo hupitishwa kupitia mabomba maalumu yaliyotobolewa matundu na kupitishwa mimea ili kupokea virutubisho hivyo na maji.

Sayansi ya hydroponi. Ni teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyowekwa kwa mimea ambayo haihitaji udongo ili kuweza kukua. Virutubisho hivi husafirishwa kwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC" ambayo yameunganishwa na miche.

Sayansi ya haidroponi ni njia ambayo inahusisha ukuzaji wa miche ya miti bila kutumia udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji; vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "pvc", kwenye mimea inayokua katika mabomba.

Sayansi ya haidroponi hii ni kilimo ambacho mmea hukua bila kutegemea udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutibishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya (PVC) ambayo hupitisha mchanganyiko huu wa virutubisho na maji kwenye mimea inayokua.

Sayansi ya haidroponi njia ya kisasa ambayo miche hukua bila kutegemea udongo, njia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, yaliyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "PVC" yaliyotobolewa matundu na kuning'inizwa mechi ya miti iliyo na mizizi.

Haidroponi, sayansi ya kilimo ambayo inahusisha ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo. Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu ya "PVC" yanayounganishwa na kutobolewa matundu ambayo mimea hiyo huwekwa.

Sayansi ya haidroponi hii ni teknolojia ambayo inahusisha ukuaji wa miche ya miti bila kutegemea udongo. Kilimo hiki kinategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum ya PVC, yanayopita kwenye mabomba yanayotubolewa na miche ya miti kuwekwa ndani yake.

Shamba kubwa la kisasa katika eneo la kiwanda, mahali ambapo mazao yamestawi vizuri na kukomaa kwa ajili ya kuvunwa, ili kwenda kuchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula na vinywaji.

Kilimo cha viwanda, mazao ambayo hutumika kwa ajili ya usindikaji pamoja na uchakataji wa bidhaa mbalimbali ndani ya viwanda, hususan mazao ya: mahindi, maharage pamoja na njungu. Huku ndani ya shamba hilo kukiwa na kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana akikagua shamba.

Kilimo cha viwandani kikihusisha ulimaji wa mazao kwa teknolojia ya kisasa, teknolojia ya kijani ambapo mazao hulimwa katika chumba maalumu kilichotengenezwa kisasa kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa.

Mashine maalumu ya kilimo trekta la kisasa yenye magurudumu manne , lililofungwa jembe la kisasa ambalo hutumia visu vidogovidogo venye ncha kali kuchimbua na kuchanganya udongo, wakati wa palizi na uandaaji wa shamba, kuelekea ulimaji wa kilimo chenye tija.

Kilimo cha viwandani, eneo mahususi la mashambani lililo katika kiwanda lililomea mazao mbalimbali yanayotumika kwa uchakataji na usindikaji wa bidhaa tofautitofauti kama juisi pamoja na bidhaa za matunda.

Kilimo cha viwanda kikihusisha mazao mbalimbali yaliyopangwa katika vitalu ndani ya chumba maalum kinachotumia mfumo wa kilimo cha kijani, huku mazao haya yakiandaliwa kwa ajili ya uchakataji na usindikaji ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazoenda kutumika na binadamu.

Kilimo cha viwandani kwa ajili ya usindikaji na uchakataji wa mazao; huku kukiwa na shamba lililolimwa mazao mbalimbali yaliyo komaa vizuri. Matunda ambayo hutumika kwa ajilli ya utengenezaji wa bidhaa hasa za juisi pamoja na chakula cha makopo, yanayouzwa mbalimbali kwenye maduka makubwa.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa lililomea mazao ya chai, huku likizungukwa na miche mbalimbali miti iliyostawi vizuri; kukiwa na wanawake wawili waliovaa matenga maalum kwa ajili ya kuvuna vikonyo vya chai, ili kwenda kusindika na kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotumika majumbani.

Kilimo cha mashambani kikihusisha mazao mbalimbali yaliyolimwa, mpangilio mzuri katika mashine na vitalu ndani ya jengo kubwa, linalotumia mfumo wa kilimo cha kijani huku mazao hayo yakitumika kwa usindikaji na uchakataji wa mazao yanayotumika kama chakula na vitu vingine kwa binadamu.

Kilimo cha viwandani kukiwa kumelimwa zao katika eneo kubwa la shamba eneo la kiwanda kwa ajili ya uvunaji, usindikaji wa zao hilo pamoja na uchakataji wa bidhaa mbalimbali kama chakula, mboga mboga pamoja na vinywaji.

Kilimo cha viwandani, huku kukiwa kumelimwa mazao ya kabeji yaliyokua vizuri katika vitalu vya mashina ya shamba, yaliyopandwa katika majaruba ya shamba kubwa la kiwanda kwa ajili ya kwenda kuchakatwa na kusindikwa ili kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa mahitaji ya kila siku.

Kilimo cha viwandani shamba kubwa lililolimwa hekali nyingi za mazao mbalimbali huku yakiwa yamekomaa kuchakatwa na kusindikwa kiwandani ili kupata bidhaa mbalimbali zitakazo enda kuuzwa na kumika kwa matumizi ya kawaida ya kila siku.

Kilimo cha viwandani hususani zao la nyanya lililokomaa vizuri na kuvunwa likiwa limewekwa katika matenga maalumu na kuhifadhiwa ndani ya sehemu ya kiwanda, kwa ajili ya uchakataji na usindikiaji wa bidhaa mbalimbali kama bidhaa za nyanya na bidhaa nyingine zinazoenda kutumika kama chakula.

Kilimo cha viwanda, ndani ya shamba kubwa eneo ambalo, mazao mbalimbali yamepandwa kwa ajili ya uvunwaji na kupelekwa viwandani, ili kuchakata na kusindika mazao ambayo hutumika kutengenezea bidhaa mbalimbali kama, bidhaa za chakula vinywaji pamoja na vitu vingine vingi.

Mifumo ya umwagiliaji katika kilimo cha mazao ndani ya shamba, iliyofungwa mahususi kwa mabomba maalumu yaliyotobolewa matundu madogomadogo, ambayo hunyunyiza maji yake ndani ya shamba kwenye vitalu vya miche ya miti, vilivyomea kwenye udongo mzuri.

Mifumo ya umwagiliaji iliyowekwa vizuri katika shamba kubwa lililolimwa mazao, huku kukiwa na mabomba yaliyotobolewa matundu madogomadogo na kunyunyiza maji katika shamba hilo; ili kuimarisha uzalishaji wa mazao ndani ya shamba kwa kilimo cha kisasa.

Mifumo ya kisasa ya umwagiliaji mashambani, iliyofungwa vizuri kupitia teknolojia ya kisasa na kutandazwa mabomba katika vitalu na majaruba mabomba yaliyotobolewa vitundu, vidogo vidogo ambayo hupitisha na kunyunyiza maji juu ya vitalu hivyo kwa ajili ya kumwagilia mazao

Mfumo wa kilimo cha umwagiliaji, ambao huusisha upitishaji wa mabomba madogomadogo yaliyotobolewa vitundu na kutandazwa katika mashina ya miche ya miti, ambapo hunyunyiza maji yanayopita ndani ya mabomba hayo katika mashina na majaruba ya miche ya miti.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika shamba, lililolimwa na kumea miche ya miti huku ikiwa imetobolewa matundu madogomadogo yanayomwagilia vitalu hivyo kwaajili ya uzalishaji wa mimea na ustawi wa mazao.

Mifumo ya kilimo cha umwagiliaji, mabomba maalumu yaliyotandazwa katika shamba, lililotobolewa vitundu vidogovidogo ili kupitisha maji na kunyunyiza katika vitalu vya shamba, wakati wa umwagiliaji ili kukuza mazao hayo.

Mandhari nzuri yenye uoto wa asili ,iliyopambwa kwa wingu zito huku kukiwa kumezungukwa na mapori madogomadogo yenye vichaka vikibwa na vidogo , msitu mnene ,milima mikubwa na midogo ,mabonde pamoja na mito inayoizunguka eneo hilo lililopambwa kwa nyasi fupi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayoundwa na vyanzo vya maji vinavyotiririsha maji katika eneo hilo lililojengeka vizuri, huku kukiwa na miundombinu ya kuzalisha umeme pamoja na mito midogomidogo inayotiririsha maji katika bwawa hilo; misitu midogo na mikubwa nyasi zilizoota zivuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika ardhi yenye ukame iliyozungukwa na vilele vya milima, mapori makubwa makubwa pamoja na miti iliyooteana katika eneo hilo huku ardhi ikiwa ni ya vumbi jekundu pamoja na vichaka vilivyoota kwa kuachiana nafasi.

Mandhari safi ya kuvutia iliyoundwa na uoto wa asili, huku ikiwa imezungukwa na nyanda za juu; kukiwa na miti mikubwa, mirefu na mifupi, nyasi ndogondogo, mapori pamoja na vyanzo vya maji vinavyotiririsha maji katika eneo hilo; huku kukiwa na ndege wa mkulini pamoja na wanyama wanaokula chakula hapo.

Mandhari nzuri yenye uoto wa asili iliyofunikwa na wingu jepesi lenye mawingu madogo madogo huku kukiwa na milima mikubwa na midogo iliyopangiana vizuri ikiwa imezungukwa kwa nyasi ndogo zenye kijani kibichi na misitu midogo midogo inayozunguka mawe hayo

Mandhari safi ya kuvutia iliyopambwa kwa vyanzo vya maji vilivyozunguka eneo la nchi kavu, huku kukiwa na udongo mwekundu uliomea nyasi ndogondogo zenye rangi kijana, miche ya miti mikubwa na midogo pamoja na vichaka vinavyozunguka eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na wingu dogo jepesi, huku kukiwa na kilele cha mlima mdogo uliozungukwa na vichaka vidogo vidogo vya miti mashina yaliyokatwa pamoja na nyasi ndogondogo zilizokauka katika eneo hilo kuashiria ukame.

Madhari nzuri ya kuvutia yenye barabara za vumbi ,miti mirefu michache yenye kijani kibichi ,nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi ,vipuli vidogo ,msitu mnene, pamoaja na milima iliyozunguka eneo hilo ,anga lenye mawingu madogo madogo tulivyu.

Mandhari ya kuvutia eneo ambalo limesheheni mto wa maji unaotiririsha kutoka eneo hilo, huku kukiwa kumeota nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi mapori yanayozunguka chanzo hicho cha maji, vichaka vidogo, milima na mabonde pamoja na wanyama wanaoishi katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa miche ya miti, udongo mkavu, mto mdogo unaopita katikati ya msitu mkubwa uliomea katika ardhi hiyo, mapori madogo madogo huku anga likiwa la bluu bahari lenye mawingu madogo madogo.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa asili wa kupendeza; huku ikiwa imepambwa kwa anga safi lenye mawingu mepesi, vilele vya milima na mabonde vilivyozunguka eneo hilo, nyasi zenye kijani kibichi, mapori madogomadogo, miti mikubwa na midogo, misitu iliyoshamiri vizuri, makazi ya watu yaliyobanana.

Madhari nzuri ya kuvutia, kukiwa na hewa safi nzuri, anga tulivu lisilokuwa na mawingu mazito, miti mikubwa na midogo, ardhi yenye nyasi fupi na za kijani kibichi. Huku kwa mbali kukiwa na vichaka vidogovidogo, wanayama aina ya twiga wanaotembea katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo ambalo limeundwa kwa miti midogomidogo na mikubwa, nyasi fupi na ndefu, vichaka vidogovidogo, mabonde na milima, pamoja na milima mirefu inayozunguka eneo hilo. Huku kukiwa na anga tulivu lisilo na mawingu.

Mandhari ya kuvutia inayopitiwa na barabara ya vumbi, huku kukiwa na ardhi yenye nyasi ndogondogo zenye uoto wa asili, huku ukiwa na miti mikubwa na midogo mirefu vichaka vikubwa na vidogo pamoja na nyumba za watu zilizoachana sehemu mbalimbali.

Mandhari nzuri ya kuvutia, iliyopambwa kwa milima inayozunguka eneo hilo, miti mirefu na mifupi, vichaka vya maporini vyenye rangi ya kijani, huku kukiwa na vyanzo vya maji vinavyotiririsha maji katika eneo hilo. Wanyama na ndege wanaopaa pamoja na kuishi ndani ya maji hayo.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la wazi lenye wote wa asili kukiwa na miti mikubwa na midogo iliyokuwa na kustawi vizuri, nyasi ndogondogo zenye kijani kimechi, vichaka vikubwa na vidogo, mto wa maji unaopita katikati ya eneo hilo unaotilisha maji kutoka sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine.

Mandhari nzuri ya kuvutia, sehemu ya uoto wa asili iliyofunikwa na wingu jepesi, na kuzungukwa na vilele vya milima, misitu midogo midogo iliyozunguka eneo hilo, miti mikubwa na midogo, nyasi ndogondogo, eneo lenye ardhi kavu, pamoja na mto unaopita katika eneo hilo.

Mandhari nzuri yenye miti mikubwa na midogo, yenye kivuli kizuri, hewa safi ya kutosha, barabara ya vumbi, nyasi zilizokauka, pamoja na vichaka na mapori yenye kijani kibichi. Huku anga likiwa la mawingu mepesi kuashiria hali ya hewa tulivu.

mandhari nzuri ya kuvutia, iliyopambwa na misitu mizito, mapori madogomadogo pamoja na nyasi zilizo na kijani kibichi zilizomea katika ardhi yenye udongo mzuri, huku katikati ya msitu huo kikipita chanzo cha maji, kinachotiririsha maji katika eneo hilo lililozungukwa na milima mirefu.

Mandhari nzuri ya kuvutia, iliyowambwa kwa miti mingi mirefu na mifupi, vichaka vidogovidogo, milima inayozunguka eneo hilo, pamoja na mapori yanayozunguka eneo hilo. Huku kukiwa na nyasi kavu zenye rangi ya kahawia, mawingu yaliyotanda kuonyesha hali ya jioni.

Mandhari nzuri yenye kuvutia iliyoundwa kwa miti mirefu mikubwa na minene iliyoota katika ardhi yennye udongo mzuri ukiwa na majani yenye kijani kibichi katika zuri la bluu lisilo na mawingu.

Mandhari nzuri yenye hewa ya kutosha, uoto wa asili pamoja na barabara ya vumbi inayopita katikati ya eneo hilo, lililo na nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, misitu mikubwa na midogo milima inayozunguka eneo hilo la porini, iliyomea vizuri pamoja na anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari ya kuvutia, mbali kukiwa na kilele cha mlima kilimanjaro kilicho shamiri vizuri, huku anga likiwa lenye mawingu mepesi kuashiria hali ya hewa tulivu; miti mirefu yenye kivuli kipana, nyasi ndogo ndogo, vichaka vikubwa na vidogo pamoja na mapori yanayo zunguka kilele cha mlima.

Mandhari nzuri yenye upepo na hewa nzuri, huku mawingu yakiwa yametanda mepesi, meupe na bluu. Ardhi iliyo na mabonde mabonde mengi, miti midogo na mikubwa yenye majani ya kijani, vichaka vidogovidogo, ardhi yenye nyasi ndogo zilizo na kijani kibichi.

Mandhari ya kuvutia eneo yenye uwanda mpana kijani kibichi mapori madogo madogo miti mikubwa na midogo pamoja na vichaka huku kukiwa na ardhi yenye udongo mzuri mashamba makubwa ya kilimo cha umwagiliaji pamoja na kilimo cha mazao ya biashara, yaiyopandwa na kukua vizuri huku ukiwa umezungukwa na miti pamoja na milima.

Mandhari safi yenye uoto wa asili huku ya miti mikubwa iliyochanua vizuri vichaka vidogo na vikubwa nyasi fupi zenye kijani kibichi, mifumo ya umeme iliyopita katikati ya eneo hilo nyumba za watu zilizovitenga katika eneo moja la leo lingine huku uko kwenye mzunguko na vyanzo vya maji katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili, iliyopambwa kwa miti mikubwa, misitu minene, iliyozunguka eneo dogo ambalo limejaa vichaka vidogovidogo pamoja na vilele vya mlima, huku anga katika eneo hilo likifunika kwa mawingu mepesimepesi.

Wafugaji wa wanyama wanawake wawili wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, wakiwa wamesimama; mbele yao kukiwa na mbuzi mnyama aliyesimama mbele yao; wakimkagua na kumpatia chanjo kwa ajili ya kumkinga na magojwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama.

Ufugaji wa nyuki unao fanyika kwa njia ya kisasa katika eneo la misitu mahali ambapo viota vya nyuki vimetengenezwa kupitia mbao zilizotengenezwa vizuri na kupangwa kwenye miti imara. Huku kukiwa na nta katika mbao hizo zinazozalishwa na nyuki hao.

Mbuzi wa kisasa aliye nona vizuri akiwa katika eneo la mashambani mahali palipo na udongo mzuri nyasi zilizo na kijani kibichi mazingira tulivu yaliyozungukwa na miti yenye kivuli pamoja na hewa safi yakimuzunguka mbuzi huyo anayekula majani katika eneo hilo.

Kilimo cha mbegu katika shamba lililomea vizuri mbegu ambazo zimekua na kustahimili vizuri, kwa ajili ya kuzalisha mazao bora na yenye kiwango yanaoweza kuzalishwa vizuri kwa ajili ya kibiashara na chakula.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa ndani ya vifungashio vidogovidogo, vilivyowekwa vizuri na kufungwa kwa ustadi mkubwa, huku kukiwa na picha ya mazao mbalimbali juu ya vifungashio hivyo, ikieleza aina gani ya mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio chenye maandishi yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri ndani ya vifungashio vilivyofungwa kwa ustadi mkubwa. Huku katika vifungashio hivyo kukiwa na picha za mazao husika, na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza yaliyopakwa rangi ya kijani pamoja na nyeupe.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa ndani ya vifungashio vidogovidogo, vilivyofungwa vizuri Kwa njia ya kisasa huku kukiwa na picha zinazoonyesha mazao yanayopatikana ndani ya mbegu hizo ,kukiwa na maandishi mengine yaliyoandikwa juu ya vifungashio Kwa lugha ya kiingereza na rangi ya kijani

Mbegu za kilimo zilizohifadhiwa ndani ya vifungashio vidogo vilivyofungwa vizuri vilivyopakwa rangi yenye muonekano mzuri, huku juu ukiwa na picha ya mazao mbalimbali yanayoonyesha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya vifungashio hivyo vilivyowekwa kwa ustadi mkubwa.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa ndani ya kifungashio kilichofungwa vizuri, chenye rangi ya kijani pamoja na njano. Huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "simlaw" mbele ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya mmea ulioko ndani ya mbegu hizo.

Mbegu za mazao, zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo vilivyofungwa vizuri na kuwekwa katika ujazo tofauti, zikiwa na picha ya mazao pamoja na aina ya mbegu zilizopo ndani ya vifungashio hivyo, vilivyoandikwa maandishi kwa lugha ya Kiingereza.

Mbegu za zao la kabejiZilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio chenye rangi ya njano kijani pamoja na nyeupe huku kukiwa na maandishi yaliyo andikwa kwa luhga ya kiingereza yanayosomeka EA seeds pamoja na picha ya zao hilo inayoonekana vizuri kuwakilisha aina ya mbegu inayopatikana ndani.

Kifungashio kidogo kilichohifadhiwa mbegu za mazao; zao la kabeji, huku kikiwa kimepambwa kwa rangi nzuri za kuvutia, maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Simlaw Seeds", jina la kabeji pamoja na picha ya zao hilo iliyowekwa juu ya kifungashio.

Mbegú za kilimo zilizohifadhiwa ndani ya vifungashio vilivyofungwa vizuri kwa umakini mkubwa, vikiwa vimepakwa rangi ya kijani juu ya vifungashio hizi, ukiwa na picha mbalimbali yanayoonyesha aina ya zao linalopatikana ndani ya vifungashio hizi. Taarifa za muhimu kuhusu namna ya kutumia mbegu hizi.

Mbegu za mazao zilizo hifadhiwa katika vifungashio maalumu vya kopo ,huku kukiwa na picha ya mbegu hizo, zao lililoandikwa kwa lugha ya kingereza ''Coriander Dania'' huku maandishi mengine yakiwa yameandikwa kwa lugha hiyo ya kingereza yanayosomeka kama "Mbegu za Simlaw''.

Kifungashio kidogo kilichotengenezwa kwa plastiki, ndani yake kikiwa na mbegu za mazao, huku kukiwa na picha ya zao hilo juu ya kifugashio hicho, kilichoandikwa kwa lugha ya kiingereza maneno yanayosomea kama "SIMLAW SEEDS". Huku kikiwa na majina mengine pamoja na taarifa za ujazo na namna ya kutumia mbegu hizo.

Kibanda maalumu kilicho tengenezwa kwa mbao nadhifu na kuezekwa kwa mbao mahususi kwa ajili ya kuhifadhi wanyama kama Mbwa, mbuzi pamoja na kuku. Kifaa ambacho hutengenezwa kama nyumba kwa ajili ya kuhifadhi wanyama hao.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, mahususi kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hususani mbwa pamoja na paka. Kikiwa kimewekwa vizuri kwa milango na madirisha kwa ajili ya kuhakikisha hewa safi inaingia na kutoka.

Nyumba ndogo mahali ambapo wanyama wahifadhiwa kama mbwa, iliyotengenezwa kwa mabati pamoja na mbao imara; huku ndani ya chumba hicho kukiwa na mbwa mweusi mwenye madowa meupe aliyelala katika sehemu maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya kupumzika.

Mabanda maalumu yaliyotengenezwa vizuri kwa mbao pamoja na nyavu safi, zinazopitisha mwanga pamoja na kuonekana vizuri huko ndani ya mabanda hayo kukiwa na wanyama wawili mbwa waliohifadhiwa katika eneo hilo lililozungukwa na nyasi za kupendeza na kijani kibichi.

Wanyama wa mwituni, ndege wanaoruka angani wakiwa katika eneo pembezoni mwa ufukwe. Eneo lililojaa miti mingi pamoja na majani ya kutosha. Huku wanyama hao wakitafuta chakula katika eneo hilo pamoja na makazi.

Tembo wa porini wanyama wakubwa waliofungiwa katika eneo maalum lililozungukwa na watu tofauti tofauti wakifanya utalii mdogo mbele ya wanyama hao. Huku eneo hilo likiwa limezungukwa na miti mikubwa, mandhari ya kutosha, anga tulivu lisilokuwa na mawingu.

Wanyama wa porini, Punda, wenye rangi nyeusi na kahawia, wakipita katika eneo, barabara ndogo iliyozungukwa na miti mingi iliyokauka kwa ukame. Huku kukiwa na mtu kijana aliyepanda katika punda wa mbele anayeongoza msafara wa punda wengine.

Twiga mkubwa mnyama wa porini akiwa katika eneo lenye majani mengi, miti mirefu na yenye miba, akijipatia chakula katika eneo hilo la maporini, huku akizungukwa na uoto wa asili, mapori madogo madogo, anga lenye mawingu mepesi likitanda angani.

Askari wa wanyamapori akiwa katika hifadhi ya misitu na wanyama, akimpatia chanjo tembo mkubwa aliyesimama mbele yake, huku akizungukwa na misitu minene, miti mikubwa, pamoja na vichaka, katika eneo hilo huku akiwa amevalia mavazi nadhifu sare ya kazi yake.